Watu wamesimama tisti kwenye foleni, wakwanza akiwa amevaa jezi nyeupe yenye imenakiliwa Kenya nambari nne, nyuma yake Kenya nambari tano, huko nyuma kabisa kunaonekana jina Kenya na rangi ya bendera ya Kenya inaonekana huko.

Wachezaji wanane ambao wamevalia jezi za rangi nyekundu, wengine wameinua miguu juu, wakiwa nyuma ya mlingoti wa goli kiwanjani wakifanya mazoezi.

Mpira wenye rangi ya manjano, wachezaji wa timu mbili moja ikiwa imevalia rangi ya kijani kibichi ingine rangi ya manjano wako ugani wanacheza kwenye nyasi, na kule kandokando kuna mashabiki ambao wamevalia kila aina ya rangi ya nguo zao.

Wanaume hawa wameshikilia sanamu ya ndovu wawili ambao wanabusu, wamevalia jezi zenye rangi ya kijani kibichi na nyekundu ,nyuma yao kuna bango ambalo limeandikwa Sport Pesa wengine wakiwa wameinua mikono.

Jaji mkuu Martha Koome akiwa ameketi katika kiti cheusi akiwa kwenye mavazi yake rasmi, akiwa na jaji wengine wa mahakama kuu, akiwa katikati ya mahakama kuu na ya nchi ya Kenya na wengine wakiwa wameketi chini wakiongoja uamuzi wake wakiwa wametabasamu.

Wanaume wengi sana wameketi wengine wakiwa wamesimama, wengine wenye wamesimama wamevaa nguo zenye rangi ya manjano, wengine kijani kibichi yakiwa yameandikwa Sport Pesa.

Jaji mkuu Martha Koome amevalia miwani amekasirika na mbele yake kuna mikrofoni nyuma yake, kuna nembo ya Judiciary Service Commission na tovuti www.judicialservicecommission.go.ke.

Mashabiki wa reggae wa timu ya Kenya ,wakipiga picha moja safi mpigaji picha akiwa amevalia miwani na nguo nyekundu ,nyuma yake wakiwa wamevalia nguo za rugby yaani mchezo wa laga ukipenda .Maana kunaoneka tanki iliyo juu ya nyumba na miti mirefu iliyo na majani.

Watu ambao wameketi wakinakiri vitu kwa makaratasi mbalimbali wakiwa na kalamu simu zikiwa mezani na wengine wakiwa wameketi kwa umbali wakingojea kwenye foreni.

Watu wengi wameketi, wengine wamesimama, wengine wameshuka nywele ,ukutani kuna rangi ya samawati imeandikwa counter three, counter four, counter five na kuna watu wengine wamesimama mbele ya ya hizo counter wakihudumiwa.

Bango hili lenye nembo ya serikali chini yake imeandikwa republic of Kenya, the Judiciary, state of the Judiciary and the administration of justice yenye rangi nyeupe ikiwa na rangi ya manjano kwa jumla.

Vijana wachezaji wa timu ya KDF ukipenda Ulinzi Stars wakiwa wametabasamu wakipiga picha baada ya kupoteza mechi, wengine wao wamevalia jezi nyeupe za michirizi ya rangi nyekundu yenye nambari ya usajili ishirini na tano, mbili, tatu, thelathini na sita na mlinzi wao mlinda lango wao akiwa amevalia rangi ya kijivu yenye jezi nambari ishirini.

Watu tisa wamesimama mbele ya ukumbi ambao kuna nyuma yake kuna nembo ya Kenya, na watu hawa wengine wamevalia sare rasmi za ujaji akiwemo jaji mkuu Martha Koome, akiwemo Gavana wa Nairobi Johnson Sakaja, Beatrice Elachi, na wanaume wengine ambao wameshikilia vijitabu wote.

Mashabiki ambao wengine wamesimama wengine wameketi wakiwa na vuvusera mwingine akiwa ameshikilia simu mkononi wakiwa na tabasamu wakitoa meno nje ambao wengine wakiwa na firimbi ambao wanapiga wakiashiria kwamba washashinda mechi.

Mwana bodaboda mmoja akiwa amepita na sanduku limeandikwa posta . Amepita inje ya jengo kubwa ya rangi ya kahawia, ambalo limeandikwa Nairobi General Shop ambalo makao makuu ya Posta Kenya yanakuwa. Pikipiki ingine imeegeshwa hapo na gari ya rangi nyekundu limeegeshwa.

Mashabiki wakusherehekea kandanda wengine wao wamevaa kofia wengine wamevaa jezi ya rangi nyekundu wengine wamesimama juu kwenye vioo wengine wanainua mikono juu bila shaka huu ni uwanja wa Nyayo Stadium kule mjini Nairobi.

Watu wanne wamesimama mbele huku polisi akisimama katikati na wengine wenye bahasha na makaratasi mengine wakiwa wameketi wakipanga foreni wakingoja kuhudumiwa, kuna madirisha kule nyuma makubwa na taa imewaka kutoka upande wa juu.

Ukurasa wa jalada uliowekwa juu ya karatasi huu. Inayo maneno haya: " The judiciary " ukuwekwa nembo ya judiciary na nembo ya serikali maandishi chini yake yanasema: " Human resource policies and the procedures manual ". Bango kuna picha ambayo imeandikwa: " The judiciary "

Watumishi wa umma ambao wamevalia jezi zao rasmi, kaptura nyeusi wakiwa wamevaa shati nyeupe yenye michirizi ya rangi nyekundu na sweta nyeusi zikiwa zimeandikwa nembo Huduma Kenya, nyuma yao kuna majina makubwa ambayo yameandikiwa Towards Service Excellence wakiwa wameketi wakiangalia kompyuta zao.

Watu wawili wameketi wakiwa wamevalia barakoa za rangi ya samawi, wengine wawili wamesimama na kuna baluni za rangi nyekundu na huko pembezoni kuna nembo ya huduma Kenya na kuna kompyuta tatu ambazo ni za rangi nyeusi na viti ambazo wamekalia ni rangi nyeusi.

Chumba hiki kina watu wanne, madirisha yamefunguliwa, ndani ya chumba hiki kumepakwa rangi nyeupe, watu wameketi kwenye viti vya rangi nyeusi, kutoka upande wa juu kuna bango ambalo linasema NSSF SERVICES, SHA SERVICES .

Kompyuta hii ambayo imewashwa kwenye skrini yake kuna maneno haya, kuna home mikasko kuna new connection request na application name, id passport number, address town, phone number, pin number .

Kuna hema kubwa, inaonekana ya rangi nyeupe. Mbele yake kunaonekana kuwa mgonjwa mmoja anachukuliwa vidole. Ina mutu ambaye amevalia nguo nyeupe yenye michirizi nyekundu na dust cort nyeupe. Pembezoni kulia. Kunaonekana mtu akiwa anaandika karatasi. Amevalia nguo nyeusi na barakoa.

Watu ambao wamesimama wakiwa na shati nyeupe yenye michirizi nyekundu na mmoja wao amevaa suti na miwani nyeusi, amesimama mbele ambapo bango zilizopo zinasema center na nyuma ya hilo bango kuna askari ambaye anaeka ulinzi.

Vijana wa kiume na wa kike wanatabasamu. Msichana mmoja amesimama mbele, akiwa ameshikilia skafu imenakiriwa jina GOR MAHIA. Na mbele yake kuna vijana wawili ambao wamebeba filimbi mdomoni, na mmoja kabeba chupa yenye rangi nyekundu.

Mahabiki wa timu ya Kenya ya laga wakiwa uwanjani mmoja wao akiwa amejifunika bendera ya rangi ya kenya nyeusi ,nyeupe, nyekundu, na rangi ya kijani kibichi akiwa ameaachilia nywele zake akiwa ametabasamu na miwani kinywa chake kikiwa kimefunguliwa meno meupe. Kando yake mzee mmoja pia amejifunika benderaya kenya amevalia kofia nyeupe nyuma yao wengine wao ni wazungu na waafrika wakishabikia timu yetu ya mashujaa.

Mchezaji wa timu ya taifa ya Kenya Harambee Stars Michael Olunga, akiwa katikati ya wachezaji wa Gabon akiwa amevalia jezi nyekundu na alama yake kumi na nne mgongoni wengine wao wakiwa wamemzingira wakiwa wanacheza nambari kumi na saba nambari nne nambari tatu.

Wachezaji wa timu ya Bandali wanashikana mikono wakipongezana baada ya kufunga bao wakiwa rangi zao za rangi ya samawi wakiwa wakitoa meno wengine nje, wengine wakiwa na nywele nyeusi wakiwa wameachilia ndevu zao bila kunyoa.

Wachezaji wawili wa basket boli wanamenyana uwanjani huku wengine wakiwa wameketi kule na kuna viti za rangi ya nyekundu rangi nyeusi na rangi ya kijani kibichi na rangi yenye imepakwa chuma ambazo zimezunguka uwanjaa huu ni rangi ya samawi.

Mama mmoja mwenye ameachilia nywele nyeusi amenyoosha kidole kimoja na kingine kiko na pete amevalia nguo nyekundu na nyuma yake kuna wamama wengine ambao wamevaa kofia nyekundu na nguo nyekundu kofia imeandikwa tuko pamoja.

Karatasi yenye rangi nyeupe maandishi mekundu na meusi inayosoma, Republic of Kenya, Certificate of birth, Embu west, Eastern province, Embu hospital, name and sir name female, signature midwife .

Bango hili, lenye nembo ambayo watu wawili wamesalimiana mikono yao, ndani ya colour ya manjano nje ikiwa imeandikwa tuko pamoja na kwenye nembo hiyo kuna colour ya aina ya rangi nyekundu.

Mmoja ametangulia mbele akiwa ameinua mikono juu akiwa amevalia sweta ya rangi nyeusi na rangi nyeupe nyuma yake kijana pia amebeba bango linalosema Raila Kalonzo 2017.

Maafisa wa ngazi za serikali za juu wanaonekana wakiwa ofisini kuna wengine wamevaa mashati ambayo yameandikwa huduma bila shaka inaonyesha kwamba ni ofisi ya Huduma Centre. Na pia naona kipakatalishi ambacho kiko hapo na watu ni kama wanafunzwa njia ya kukitumia

Watu wakiwa wameketi katika ofisi ya Huduma, wengine wakiwa wamesimama wengine wakihudumiwa na wahudumu wa huduma pale wakiwa wamevalia shati zaoza rangi nyeupe zenye michiriz nyekundu , wengi wao wakiwa wameweka mikono mfukoni wakiwa kwenye foleni.

Martha Koome akiwa na waheshimiwa wengine, akina Isaac Ruto wakipokezana vijitabu na mtu mmoja aliyevaa miwani, akiwa amevalia suti ya rangi nyeusi, shati nyeupe na tai ya rangi ya manjano. Akitabasamu na wengine nyuma yao wakitabasamu na kuangalia kando.

Wamama na watu wengine wamepanga foleni, wengine wakiwa wameketi kwenye mlango la Huduma Center hivyo Nairobi. Wengine wameshikilia chuma ambayo imewekwa pembeni kushoto. Na wengine wakiwa wamevalia nguo nyeupe na nyekundu.

Rais daktari Arap Kipchirchir Samoei Ruto, akipokeshwa katiba ya Kenya kutoka kwa jaji mkuu akiwa ametabasamu akiwa amevalia suti lake rasmi la uongozi wa Kenya Kwanza, huko Kasarani Stadium.

Timu ya wachezaji kumi na moja ambao wengine wamesimama wengine wamepiga magoti chini ya nyasi ambayo ni ya kijani kibichi. Jezi zao zimeandikwa chapa dimba na Safaricom na nyuma kuna miti ya matawi mengi yenye kijani kibichi ndiyo rangi yao.

Watu wengi wamevalia rangi za kijani kibichi mashati wengine wamevalia nyeupe wakiwa na bendera nyeupe. Mmoja amebeba bango linalosmea Gormahia FC wengine wakiinua mikono juu wengine wakipiga makofi.

Wachezaji wawili wakiwa uwanjani kwenye kijani kibichi wakiwa wamevalia kaptula nyeupe na Na mwingine amevaa nyeusi nyuma yao wamekalia mashabiki viti vya rangi ya kijani kibichi rangi za bendera ya Kenya zinaonekana zikitawala huku katika mabango.

Kutoka upande wangu wa kushoto ananza chaji mkuu Chief Justice Martha Koome, kufuatwa na aliekuwa naibu wa Rais Rigathi Gachagua, akifuatwa na Daktari Samoe Ruto, kufuatwa na naibu wa Jaji Mkuu Filomena Mwilu na mwisho kabisa akiwa Maraga Jaji Mkuu aliyestaafu.

Rais William Ruto akiwa amevalia suti nyeusi , na tai nyeusi na shati nyeupe akiwasalimia majaji wakuu katika nje ya bunge ambayo amevalia koti zao nyekundu zenye michirizi mieupe na mieusi.

Vijana watatu wakiwa wametabasamu mmoja akiwa amevalia jezi ya nguo nyeupe na mwingine akiwa amevalia nyekundu na mwingine nyekundu na wawili wao zikiwa zimeandikwa Kenya na wawili wao wakiwa wamechora bendera ya Kenya usoni.

Wanadada na wazee wamesimama wengi wao wakiwa wamevaa rangi ya samawi na wengine wakiwa wamevalia kanzu. Mbele yao kuna maikrofoni kwenye juu ya meza ambayo imeyoandikwa Kalonzo na mabango ambayo wamebeba yameandikwa Kalonzo.

Kuna nembo mbele yao imeandikwa Huduma Kenya na mtu mmoja amekalia kiti cheusi akiwa amevalia barakoa na rangi ya shati nyeupe, nyuma yake kuna rangi ya nyekundu ambayo imepakwa ukutani yenye maelezo na Police Clearance certificate .

Wamama wawili nao wababa wawili wameketi, wababa wakiwa wamevalia nguo nyeupe yenye michirizi ya rangi nyekundu, wamama wakiwa wamevalia nguo nyeusi yenye michirizi ya rangi nyekundu wakiwa mbele ya kompyuta zao na nyuma ya ukuta rangi nyeupe yenye maandishi yanasema, huduma Kenya

Ofisini mwa Huduma Kenya ambapo wakenya wamefika kuhudumia, kuna wakenya ambao wamekaa mbele ya wale maafisa wa kuwahudumia, na juu yake kuna maandishi yameandikwa birth and death certificates ,KRA services, SHA services na mambo mengine.

Watu ambao wamevalia jezi nyeupe juu na kaptura za samawi wao wanasherehekea wakiwa wameinua kikombe ambacho nicha ushindi, nyuma yao kuna ukuta na wa vioo na umepakwa rangi.

Mgombea wa rais, Kalonzo Musyoka akiwa na wanawakili wenzake wakiwa kwenye mavazi rasmi ya wakili wakihutubia wanahabari nje la jengo la mahakama kuu ya Supreme Court nchini Kenya, kando yao kunaonekana miti yenye mijani vibichi, akiwemo Lawyer Ndegwa Njiru.

Rais wa Kenya daktari Arap Kipchirchir Ruto akiwemo na chaji mkuu Martha Koome na spika wa bunge la kitaifa Wetangula Moses. Wamesimama mbele wakitazama kijitabu wakipigwa picha na nyuma ya hiyo kuna bango linasema " state of judiciary administration of Kenya financial year 2024/2025 "

Kuna wanawake wawili, na mwanaume mmoja aliyavalia suti nyeusi. Anaelekeza mwanamke aliyavaa nguo nyeusi, kwa ajili ya kutumia kompyuta. Na katika kompiuta kuna picha ya uso wa mtoto mdogo.

Watu wawili ambao wameketi kule ndani. UKuta ambao ni wa rangi nyeupe wakiwa wamekalia viti vya rangi ya nyeusi, tarakilishi ya rangi nyeusi huku wamevalia nguo nyeupe zenye michirizi na rangi nyekundu viti ambazo hazijakaliwa mbele yao na huko juu bango likisema NTSA services

Mpokezi katika idara ya information desk , wamesimama mmoja akiwa ameketi mwingine akiwa amesimama, huku Huduma Kenya ikionekana huko nyuma na rangi nyeupe ikiwa imepakwa katika ukuta. Mwingine anaonekana akiwa amevalia suti akipokea simu kule nyuma.

Timu mbili zikicheza uwanjani mpira ukiwa juu angani mashabiki wakiwa wanatabasamu, timu moja ikiwa imevaa rangi ya manjano timu ingine ikiwa imevaa rangi nyekundu yenye michirizi mieusi na kaptura za rangi nyeusi, wakikimbilia mpira, chuma za uwanja huu kama haujakamilika zinatokea kule juu angani, mawingu ya anga yakiwa shwari kabisa.

Kuna watu wawili wameketi huku mbele wengine huko nyuma, viti ambazo nyingine hazina watu. Ndani ya hii nyumba, kuna mabango yenye rangi nyekundu na rangi nyeusi. Milango yake kwa upande huko wa mbali, imeweza kuwa imefunguliwa.

Wazee wameketi wengine wakiwa wametabasamu mwingine akiwa akiwa ameshika mikono yake akiwa amevalia jezi ya rangi nyekundu inaonekana vioo kwa mbali na mabati juu ambayo yamepakwa rangi nyeupe na watu wengine wakiwa wamevalia jezi zenye rangi ya bendera ya Kenya.

Rais Wiliam Ruto aka kasongo ameketi akiwa ameshikilia kalamu akiweka sahihi, kando yake kuna bibi yake na mbele yake kuna hakimu mkuu na nyuma yake kuna watu ikiwemo wanasheria na majaji kutoka mahakama kuu ya Kenya.

Watu ambao wameketi wakiwa wameshikilia bendera za Kenya zikiwa na rangi nyeusi nyeupe nyekundu na rangi ya kijani kibichi wakiwa wameinua mkono na nyuma yake nembo inasema Go Wolf .

Mashabiki wa timu moja ya apa Kenya Gor Mahia wamevalia wengine sare zao rasmi zenye kijani kibichi wengine wakiwa wamebeba nyundo wengine fufushera wengine wakiwa wamekalia vitu za kupiga densi wakiwa wamewasha moto.

Maofisa wa askari wakiwa wamevalia sare zao rasmi, shati nyeupe yenye michirizi myekundu, na kaptura, suruali zenye rangi nyeusi, wakiwa wamesimama mbele ya nyumba ya huduma ambayo imepakwa rangi nyeupe na pia rangi za bendera ya Kenya zinaonekana zikitawala

Aliyekuwa raisi Uhuru Mwigai Kenyatta akishikilia biblia, akiwa amevaa suti nyeusi na bibi yake pembeni kushoto akiwa amevaa vazi leupe pepepe akiongozwa na aliye mwakilishi mkuu kutoka tume ya mahakama kwa ajili ya kumwapisha.

Jaji mkuu Martha Koome akiwa amesimama mbele ya mikrofoni amefuga nywele ya rangi nyeusi, amevalia miwani amefungua mdomo na meno yake ni meupe pepepe, na nyuma yake kunaonekana kua kuna majina justice .

Wachezaji wa timu moja yenye jezi yenye rangi ya manjano na michirizi ya kijani kibichi ambao wanapiga makofi anaonekana mwingine akivalia jezi nambari kumi na nne, jezi nambari ishirini na nane, jezi nambari ishirini na mbili na kwa umbali kuna mashabiki wachache mle kwenye standi ya uwanja pahali mashabiki huketi.

Wachezaji wawili wanarukia mpira juu angani mmoja akiwa amevalia rangi ya samawi yenye michirizi ya rangi nyeupe kutoka timu ya FC Leopards na mwingine akiwa amevalia rangi ya manjano na michirizi ya kijani kibichi kutoka timu ya Kariobangi Sharks wakiwemo ndani ya uwanja.

Mtu akiwa ameketi ndani ya hema ya rangi nyeupe, maofisa wa huduma wakiwa wamevalia shati za rangi nyeupe yenye michirizi ya rangi nyekundu, balakoa ya rangi ya samawi wakihudumia wahuduma ambao wamevalia pia balakoa zao za rangi ya samawi.

Aliyekua mwakilishi wa bunge la kitaifa la bunge, kutoka Embu, sasa waziri wa maswala ya wafanyikazi na mambo ya umma. Mheshimiwa Ruku akikagua miradi mbali mbali huko kituo cha Huduma, kukiwemo na kijana mwingine ambao aliyeadamana naye.

Maafisa wa ngazi za juu kutoka serikalini, wakiwemo ofisa kutoka huduma Kenya wanatembea katika kituo kimoja cha huduma kuangalia jinsi mambo yanaendelea wakiwa wamevalia nguo zao rasmi, suti nyeusi, shati nyeupe yenye michirizi miekundu na wengine ukutani wakiwa na jina ya huduma Kenya.

Kuna wazee wengi wanaonekana katika nje ya nyumba kubwa. Bado mmoja amevalia shati nyeupe mwingine suti nyeusi, tai nyekundu. Afisaa mmoja wa polisi amevaa kofia, wengine wakipigwa na jua mbele ya nyumba yenye rangi nyeupe.

Wachezaji wa kambumbu wakiwa wameshikilia mpira ambao uko na rangi wa manjano, wao pia wakiwa na sare zao za manjano zikiwa na mchirizi ya rangi ya kijani kibichi wakiwa wamebeba kikombe wote wakiwa wameshangilia wengine wakiwa meno nje ambayo ni meno nyeupe pepepe.

Kando ya barabara uchafu umetapakaa, inaonekana kwamba watu hurusha taka hapa, taka ya kila aina na ya kila rangi ikiwemo; nyekundu, kijani kibichi, zambarau, manjano na katika shamba hili inaonekana kwamba hakuna mtu ni jua tu limewaka na kuna kivuli ya kitu ambacho hakionekani.

Vijana ambao wanakimbia wakiwamevalia jezi ya rangi ya kijani kibichi, mbele yao ikiwa imeandikwa Gorrmahia na wengine nyuma yao wakiwa juu ya gari kubwa wengine wakiwawameshikilia gari huku wakishangilia .

Watu ambao wamesimama mbele, mmoja akivalishwa kofia ya rangi nyekundu, na wengine wakimwangalia wakitabasamu, na nyuma yao jumba hilo limepakwa rangi nyeupe yenye maandishi ya rangi nyekundu yanasema Kenya Africa National Union.

Maafisa wa serikali kutoka Huduma Kenya, wako chini ya miti ambayo iko na matawi mengi, wakisajili, wakenya, wakiwa na foam mbalimbali, wamewekelea juu ya meza na kalamu, wakinakili, data zao, za wakenya hao.

Watu wengi wanaonekana kuwa na furahaa, wamevaa shati za rangi za manjano wengine wamevaa kofia. Hata wakiwa wametabasamu, bila shaka shati zao zimeandikwa Tusker.

Mashabiki wa timu ya Kenya ya raga, wakishangilia timu yao wakiwa wamevalia jezi zao rasmi za rangi ya nyeusi ikiwa na michirizi ya rangi nyekundu na nyeupe, wakiwa na firimbi mdomoni wengine wakiwa wamevalia nguo nyekundu wengine miwani wengine wakipiga makofi.

Ugani kuna timu ya rangi ya samawi yenye nambari nyuma kumi, kumi na moja, tatu, tisa kila mtu amevaa stoking ya colour nyeusi na viatu kila mtu aina yake, na kule juu kuna mashabiki wachache tu ambao wamevalia kwa kiti ya rangi nyekundu vyeusi na rangi ya kijani kibichi.

Mashabiki wa kandanda nchini Kenya wakishabikia timu yao ya AFC Leopard, Wakiwa wakiinua mikono juu wengine wakishikilia chupa za soda wakiwa wamevalia jezi zao rasmi za rangi nyeupe zenye michirizi ya rangi ya samawi, wengine nyekundu zikiwa na maandishi ya AFC Leopards.

Wachezaji watano wanaonekana uwanjani, watatu wakiwa wamevalia rangi ya kijani kibichi, mmoja akiwa na jezi nambari 7,22 na wengine wawili wakiwa wamevalia rangi ya manjano, wakikimbia uwanjani na huku nyuma kuna mabango yameandikwa premier league, Sport Pesa 00 . Na mashabiki wameketi wakitazama mpira.

Rais William Ruto akiwa amevalia suti yake nyeusi, wakiwa na jaji mkuu Martha Koome akiwa vazi lake la ofisi la jaji mkuu. Maua yako mbele yao, na nyuma kuna watu wengi hasa wengi wao wamevaa suti. Wengine wakipiga makofi, wengine ata wakitabasamu.

Chifu na maofisa kutoka ofisi la CDF wanajaza baseli za wanafunzi ili kuwasaidia kuchangisha pesa za kufadhili masomo yao . Watu hawa wamepanga laini na makaratasi meupe na mkuu huyu akiwa ameketi akiwa na kalamu akijaza fomu hizo.

Kijana mmoja ameshikilia mpira wa basketi ambayo yeye amevalia nguo ya rangi ya samawi wamemzingira na wasichana ambao wamevalia nguo nyeupe wanne na mashabiki kwa umbali wanatabasamu akiwemo mmoja ambaye amevaa nguo nyeupe akiwa ameshikilia uso wake.

Jaji mkuu Martha koome akiwa katika vazi lake rasmi la ujaji mkuu, akisimama mbele ya uma ikiwa mikrofoni na tembo yenye nembo ya judiciary akihudumia watu katika kongamano la wanasheria nchini.

Mama mmoja, na mzee mmoja wanasalimiana, mezani kukionekana chupa ya maji, simu, makaratasi, kalamu na nyuma ya hao kuna wanaume ambao wamevalia suti nyeusi na pia wamama ambao wanapata wanatabasamu sana.

Jumba kubwa limewashwa taa ndani, kuna viti na pia kuna wanadada wawili wamevalia nguo nyeupe zenye michirizi ya rangi nyekundu mbeleni mwao kumeandikwa information desk

Uwanjani wanaonekana wachezaji wa timu mbili moja ikiwa imevalia rangi ya kijani kibichi ingine ya ya manjano, nyasi ikiwa ya rangi ya kijani kibichi. Mashabaki wamesimama na ni mashemeji dambi game ya Gol-Mahia dhidi AFC Leopards.

Mwanamke mmoja aliyejifunika na bendera la Kenya helene aina ya rangi ya kijani kibichi, nyeupe, nyekundu na nyeusi akiwa ametoa meno nje akiwa amevalia miwani na nyuma yake kuna watu ambaye hawaonekani vizuri ni nini wanafanya lakini wameketi.

Watu ambao wamesimama, wanaume wakiwa wamevalia suti zao nyeusi na wanawake wakiwa mavazi yao rasmi nyeusi. Wawili ambao wako mbeleni wanashikilia ducumenti ambayo iko ni ya rangi ya samawi, wengine wakitabasamu kwa karibu.

Mtu mmoja aliyesimama nje akiwa na kofia nyekundu na barakoa, ya rangi ya samawi akimuongelesha madamu aliyekaa ndani mwenye barakoa ya rangi nyeusi alafu kuna kompyuta ambayo madamu anaangalia na pia mbele yao kuna bango linasema information desk Kenya .

Mashabiki wa nchi ya Kenya wakishangilia timu yao, harambee stars wakati inacheza mechi dhidi ya Gabon uwanjani Nyayo Stadium, wamebeba bendera ya Kenya wakiwa wamevalia sare rasmi za jezi ya rangi nyekundu ambayo mbeleni imeandikwa jina Kenya.

Watu wengi wamesimama wakiwa wameinua mikono juu wengine wakiwa na bendera zenye rangi ya kijani kibichi, samawi, nyeupe, nyekundu na ata nyeusi, wengi wao wakiwa wamevalia jezi za rangi nyekundu.

Vijana wameshikana mikono, wengi wao wakiwa wamevalia rangi ya manjano juu, chini wakiwa na kaptura nyeusi yenye michirizi ya manjano, wakiwa wamepiga soksi na pia mmoja wao amevaa jezi ya rangi ya zambarau yenye nambari ishirini mwingine nambari ishirini na tatu, mwingine kumi na tatu na kwa umbali tunaona rangi ya samawi ikiwa imetanda katika uwanja pahali mashabiki wanasimama.

Watu wanapita barabarani, na kando ya barabara kuna post ambazo zinatumika kusambaza nyaya za umeme ndani ya mtaro kumetapakaa uchafu, wa aina rangi zote ikiwemo nyeupe, nyekundu na hata nyeusi.

Watu wengi wameketi ndani ya chumba kimoja ,ambao kimetawala na rangi ya samawi na nyeupe watu wameshikilia vijikaratasi mkononi na ukiangalia ndani ya hizo ofisi zenye vioo kuna watu wamekaa na juu yao kumeandikwa counter eight , seven ,six ,four ,two ,one .

Wachezaji wameshikana mikono wakiwa wamevalia jezi zao za rangi ya samawi uwanjani kuna nyasi ya rangi ya kijani kibichi , na kuna mabango yameinuliwa pale pembezoni yakiwa mengine yameandikwa Azam na mashabiki wakiwa wamevalia jezi zao za rangi aina tofauti tofauti ikiwa manjano, samawi na nyeupe.

Nembo hii lenye rangi nyeusi na maandishi ya rangi nyekundu yenye ndege mmoja anaye beba matawi matatu mdomoni, jini yake neno "Jubilee mbele pamoja" limeandikwa na rangi nyekundu ,bila shaka nembo hii ni ya chama tawala cha mwaka uliopita cha Jubilee.

Rais William Ruto, akiwa amepiga suti yake bamba safi nyeusi, akiwa na Jaji Mkuu Martha Koome, pia amepiga bamba safi lake la nguo nyeusi. Kando yake, ni mlinzi mkuu wa rais, na nyuma kuna watu wengi watembea chini ya carpet ya rangi nyekundu.

Afisa mmoja akiwa na sare rasmi akionekana kua mkuu wa mkoa akiwa amesimama mbele ya wanadada ambao wameketi wakiwa wamevalia nguo nyeupe yenye michirizi ya rangi nyekundu ambao wanamhudumia na kando yake kuna printer ya kutoa makaratasi.

Wamama wanne. Mmoja akiwa ameketi wengine watatu wakiwa wamesimama. Wote wamesimama wakiwa wamejifunga, vitambaa kichwani. Wakiwa na makaratasi mbali mbali, juu ya meza kuna baasha lene makaratasi na kuna makaratasi na pia kuna stepla juu ya meza hiyo.

Afisa mmoja wa serikali akiwa amevalia shati nyeupe lenye mijilizi ya rangi nyekundu akimhudumia mwanamke mmoja ambaye amevalia kofia nyekundu na shati nyekundu yenye mijilizi meupe na mieusi akiwa anachukuliwa vidole na mkaguzi wa serikali kuu.

Aliyekua jaji mkuu David Maraga wakiangaliana uso kwa uso na aliyekua rais Uhuru Kenyatta, Uhuru Kenyatta akiwa kwa suti lake nyeusi na jaji mkuu Maraga akiwa kwa sare yake rasmi ya ujaji mkuu, nyuma yake kuna, ujenzi unaoendelea pembeni.

Mashabiki wa kandanda nchini Kenya wengi wao wakiwa wamebeba mabango yenye maandishi bandari bandari fans wakishabikia timu yao ya bandari huko uwanjani Mombasa wengine wakiwa wamevalia nguo ya samawi nyeupe wengine wakitabasamu meno yao ikiwa nje.

Rais William Ruto akiwemo na rais wa shirikisho la kandanda nchini Kenya Mohamed akiwa na baba ambaye ni Raila Amollo Odinga wakiwa wote wanatabasamu wakati ambapo Harambee Stars ilikua inacheza dhidi ya Gabon wakati mshambulizi hatari Mike Olunga alifunga bao.

Wanaume watatu wakiwa wameketi, kila mmoja akishikilia kalamu yake na makaratasi kuna wengine wamesimama wameshikilia makaratasi, hawa wamekalia viti vya rangi ya samawi na mezani kuna simu na stepla ya kuweza kuunganisha makaratasi.

Watu wengi wengine wakiwa wameketi, wengine wakiwa wamesimama, wengine wakiwa wamevalia shati ya rangi nyeupe yenye michirizi ya rangi kijani kibichi na juu yao bango kubwa ambalo limeandikwa The Judiciary Tribunals, Specialized Courts For Faster And Effect Dispute Settlement .

Kuna watu wamekaa ofisini wengine watatu wamesimama wa karibu zaidi akiwa amevalia nguo nyeusi na mwingine ameketi akiwa ameshikilia mtoto na langoni kule kuna maandishi yanasema birth and death certificates

Mtu mmoja amesimama akiwa na suti nyeupe, ya mitirizo ya rangi ya kijani kimbichi, akiwa amebeba bango linasema we now need Man city , nyuma yao kuna watu ambao wamevaa jezi, ya rangi ya kijani kimbichi, zenye zinanukuliwa na maandishi Gor mahia.

Maafisa wakuu kutoka serikalini wakitembelea kituo cha Huduma center. Wanaandika makaratasi ambayo yamewekwa kuu ya meza, iliyo na kitambaa cha rangi cheupe wao wenyewe wakiwa wamevalia, koti ya rangi nyeusi wote watatu, na huyo mmoja akiwa amevalia nguo rasmi ya huduma kenya yenye rangi nyeupe.

Wanafunzi wa shule wanacheza mchezo wa vikapu, kuna shule ambayo imevalia jezi nyeupe juu na rangi ya samawi chini ingine imevalia samawi yenye michirizi mieupe, wanangangania mpira na kuna wengine wakiwa huko pembeni wakiwatazama jinsi wanavyocheza mpira.